Chupa ya dawa maalumu yenye maelekezo kwa ajili ya wanyama kama mbwa ambayo inawasaidia sana kwenye kuimarisha misuli pamoja na mifupa katika mwili wa wanyama hao.

Dawa maalumu kwa ajili ya matumizi ya wanyama, ambayo imeandika maelezo maalumu na aina gani ya wanyama itatumika kwa ajili ya afya zao.

Shamba kubwa la nyanya zilizovunwa na wakulima ili zipelekwe sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha matunda ya nanasi, lililopangiliwa vizuri kwa kisasa zaidi kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa mazao ya viazi wakiwa shambani wakivuna viazi, tayari kwa kupeleka sokoni kufanya biahara.

Wakulima wa kilimo cha mahindi mmoja mwanamke na mwingine mwanaume, wakikusanya mazao yao yaliyokauka tayari kwa ajili ya biashara.

Wakulima watatu wa kiume wakiwa katika shamba la kilimo cha mahindi wakikusanya mazao kwaajili ya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha mahindi yanayovunwa kwa trekta, tayari kwa kupelekwa kwenye maghala kwa ajili ya biashara.

Wakulima wa kilimo cha nyanya chenye miundombinu mizuri wakiwa tayari shambani wakivuna mazao yao, ili kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkuma mmoja wa kiume akiwa katika shamba kubwa la nyanya, akiangalia mazao ambayo ni kwaajili ya biashara.

Mahindi yaliyokusanywa vizuri na kufungwa katika mbao maalumu, ili yaweze kukauka vizuri kupitishwa katika kiwanda ili yapelekwe sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima mmoja aliye katika shamba moja kubwa la kilimo cha kahawa, akivuna kahawa ili kupeleka sokoni kwaajili ya biashara.

Wakulima wa mazao ya mahindi wanawake kwa wanaume, wakiwa katika shamba ya mahindi wakivuna mahindi yaliyokomaa kwaajili ya biashara.

Mkulima mmoja mwanaume, aliyepo katika shambala la ndizi akipanda miche ya ndizi ili ije kutumika baadaye kwa ajili ya biashara.

Wakulima wadogo wa vitunguu wakiwa katika shamba (wa kike pamoja na wa kiume), wakipaki mazao yao kwa ajili ya biashara.

Wakulima wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume, wakiwa katika shamba lao ambalo ni la mbogamboga tofauti za majani, ambazo ni kwa ajili ya biashara.

Mkulima mmoja wa kiume wa kilimo cha nyanya akiwa shambani akiangalia hali ya mazao, yatakayo tumika baadaye kwa ajili ya biashara.

Wakulima wadogowadogo wa kilimo cha viazi mviringo, wakivuna mazao yao ambayo yapo tayari kwa ajili ya biashara.

Wakulima wawili ,wa kiume wa kilimo cha nyanya wakiwa shambani, wakikagua mazao yao ambayo ni kwaajili ya biashara.

Mazingira ya shamba kubwa la miti ya mipapai ambayo inatumiwa na wakulima kwa ajili ya biashara.

Shamba dogo la kilimo cha umwagiliaji kwa wakulima wadogo wadogo wa mazao yanayotumika kwa ajili ya chakula pamoja na biashara.

Shamba kubwa lenye miti ya matunda ya mapapai, yanayotumiwa na wakulima kwa ajili ya chakula pamoja na biashara.

Wakulima wa mazao ya viazi vitamu, wa kiume wawili, wakivuna mazao hayo tayari kwa chakula pamoja na biashara.

Shamba la wakulima wadogowadogo wa vitunguu, linalotumika kwa matumizi ya nyumbani pamoja na matumizi ya biashara, lenye ufanisi na lililofungwa njia mbalimbali nzuri za umwagiliaji.

Wakulima wa kiume wawili na wanawake wawili, wakipanda mbegu kwa ajili ya matumizi ya baadaye kwa wakulima wengine kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakitumia trekta katika kusafisha na kuandaa shamba, ili kupanda mazao mbalimbali kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa linalotumia mashine za kisasa zaidi katika kilimo, ili kurahisisha utendaji kazi wa shughuli zote zinazowazunguka wakulima.

Kilimo kizuri cha utumiaji wa mashine nzuri za kisasa ili kuwezesha na kurahisisha utendaji kazi kwa wakulima.

Eneo la wafugaji lililotengenezwa bwawa la kufugia samaki wanaotumika kwa ajili ya kufanyia biashara.

Mabwawa yaliyotengenezwa kwa nyavu ili kuwezesha ufugaji wa samaki, unaofanywa na wafugaji kwa ajili ya biashara.

Mazingira ya msituni yenye miti mikubwa pamoja na vichaka, ambayo si kwa ajili ya makazi ya binadamu.

Mazingira ya msituni yenye miti mingi, iliyozungukwa na milima yenye majani mazuri ya kuvutia ya kijani, na kinjia kidogo kinachowawezesha watalii kupitia.

Zao la vitunguu kutoka viwandani ambalo lipo tayari kwa biashara na vilevile katika shughuli nyingine ambayo ikiwepo pamoja na tiba.

Kiwanda kikubwa cha utengenezaji wa mazao ya nyanya, kilicho na mashine kubwa pamoja na miundombinu mizuri, zinazotengenezwa maalumu kwa ajili ya biashara.

Kiwanda cha ufugaji wa kuku wa kisasa wa mayai, pamoja na nyama kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakubwa wa viwandani wa mazao ya vitunguu wakifanya biashara ya vitunguu, ambavyo ni kwa matumizi ya chakula na dawa na matumizi mengine mbalimbali.

Shamba kubwa la viwandani linaloendesha shughuli za kilimo cha ndizi zinazotumika kwa ajili ya biashara.

Kiwanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mashine za kisasa zaidi, ili kuimarisha ufugaji wa kuku kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la shughuli za kilimo, linaloandaliwa kwa kutumia mashine kubwa kama trekta, ili kupanda mazao baadaye.

Kiwanda kikubwa, kizuri chenye miundombinu iliyotengenezwa vizuri na kwa kisasa zaidi kwa ufugaji wa kuku ambao ni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la kiwanda cha kabeji, lililo na miundombinu mizuri, ambayo zinatumika kwa ajili ya kufanyia biashara.

Wakulima wanawake pamoja na wanaume wakikusanya mazao mbalimbali kiwandani, ili kutengenezwa kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha viwandani cha mbogamboga tofautitofauti ambazo zina miundombinu mizuri iliyofungwa na ufanisi wa wakulima ambacho ni kwa ajili ya biashara.

Kilimo bora cha umwagiliaji chenye miundombinu mizuri ya kisasa, iliyofungwa kwenye mashamba makubwa ya wakulima kwa ajili ya kurahisisha kazi.

Mwanaume mmoja akiwa katika shamba la kilimo cha umwagiliaji mdogo wa miti, inayotumika kwa ajili ya biashara.

Mazingira ya milimani yaliyozungukwa na ziwa, pembezoni kukiwa na miti mikubwa pamoja na nyasi na vichaka vidogo.

Eneo tambarare lililo na vichaka pamoja na misitu mikubwa, lisilotumiwa kwa makazi ya watu bali kwa wanyama kama hifadhi.

Eneo tambarare lenye wanyama tofautitofauti kama vile pundamilia, swala na wanyama wengine wa mwituni ambao wapo kwenye hifadhi kama kivutio.

Mazingira yenye ardhi nzuri ya kijani, yenye miti mizuri mifupi iliyomea vizuri, pamoja na milima mikubwa.

Eneo tambarare lenye kuonyesha makazi ya watu ambao nyumba zao zipo mbalimbali kidogo, ardhi nzuri yenye ukijani na rutuba kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu.

Eneo tambarare lenye miti mizuri na ardhi ya kijani iliyomea vizuri lenye mabonde pamoja na maji ambalo si kwaajili ya makazi ya binadamu.

Eneo lenye miti mizuri na makazi ya watu wenye shughuli mbalimbali, ikiwemo shughuli za kilimo, iliyotenganishwa na mto mkubwa katikati.

Mazingira ya ardhi tambarare yenye makazi ya watu yaliyoko mbalimbali, yenye miti mikubwa iliyojificha na vichaka vidogo pamoja na pembeni kukiwa na milima.

Mazingira mazuri yenye hali ya hewa ya ubaridi yaliyozungukwa na mto ambao pembeni yake kuna vichaka vidogo vya kijani.

Wafugaji wawili wanawake, wakiwa katika shamba wanalolitumia kuhifadhia mifugo yao, wakiweka alama katika moja ya mfugo wao, wanaoitumia kwa ajili ya biashara.

Wafugaji wawili wa kiume na wa kike wakiwa katika banda la kuwahifadhia mifugo, wakiwapa chakula kuku wanaowafuga kwa ajili ya biashara.

Mbegu zilizotengenezwa na wakulima, kisha kupakiwa kwenye vifurushi maalumu, kwa maelekezo yaliyoandikwa juu ili kuja kutumika baadaye.

Mbegu za mazao mbalimbali ya mbogamboga zilizopakiwa kwenye makopo maalumu, tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kwa biashara.

Mbegu mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio na kuwekwa tayari kwenye vifurushi ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mbegu mbalimbali zilizohifadhiwa katika ghala, ambazo ni mbegu za mazao tofautitofauti wanazozitumia wakulima, kwaajili ya biashara.

Kilimo cha upandaji wa mbegu wa kisasa zaidi za mazao mbalimbali yanayotumiwa na wakulima kwaajili ya biashara.

Shamba kubwa la wakulima wa kilimo cha mahindi cha umwagiliaji mzuri, ambao ni unafanyika kwa ajili ya biashara.

Kilimo cha kisasa zaidi cha kupanda mbegu kwa kuimwagilia vizuri, ili kurahisisha kazi kwa wakulima katika biashara.

Kilimo cha upandaji wa mbegu wa mazao tofautitofauti cha kisasa chenye mbinu nzuri za umwagiliaji, inayotumika kwa wafanyabiashara kwa ajili ya biashara.

Mbegu zilizotengenezwa kwa ubora kabisa na kufungwa katika vifungashio tofauti tofauti, zilizowekwa maelekezo, tayari kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la kilimo cha mazao ya mahindi yaliyomea vizuri, yanayotarajiwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wanne wawili wanawake na wawili wanaume wakipanda mbegu za aina mbalimbali, ili baadae mbegu hizo zije kuvunwa katika mimea midogo kwenda kupandwa kwenye mashamba makubwa ya aina tofauti tofauti.

Hifadhi maalum yenye kuonyesha wanyama wa mbugani kama twiga kwenye sehemu yenye ukanda wa baridi, mbugani.